Mkusanyiko wa wanawake watu wazima wakiwa darasani wakiendelea kujifunza na kushirikiana kwa mambo mengi, ili kuhakikisha wanaelewa na kuyafanyia kazi vizuri yale yote waliyokuwa wakielekezwa na mkufunzi wao ili kuweza kutatua changamoto zitakazojitokeza katika jamii.

Mkusanyiko wa watu wazima unaojumuisha wanaume na wanawake, wakiwa darasani wakiendelea kujisomea kwa juhudi na bidii, na kumsikiliza mwalimu wao kwa utulivu na umakini wa hali ya juu ili kuhakikisha wanayadhibiti yale yote anayowapatia katika maarifa mwalimu wao huyo.

Mkusanyiko wa watu wazima unaojumisha wanaume na wanawake, wakiendelea kufanya ziara mahususi, zitakazo wawezesha watu hao kuweza kujifunza mambo mbalimbali na namna tofauti tofauti zinazowawezesha watu hao kutatua changamoto zinazowakumba katika maisha yao ya kila siku.

Mkusanyiko wa kundi kubwa la watu wazima linalo linajumuisha wanaume na wanawake, wakiwa wameendelea kumsikiliza mwalimu wao kwa utulivu wa hali ya juu na umakini mkubwa, ili kuhakikisha wanayadhibiti yale yote wanayofundishwa.

Mkusanyiko wa watu wazima wakiwa darasani, wakiendelea kujifunza kwa ukaribu na umakini wa hali ya juu, huku wakiwa wametulia ili kuhakikisha wanayadhibiti yale yote wanayopewa na mwalimu wao huyo, na kisha kuweza kuyatumia kutatua changamoto mbalimbali zitakazojitokeza katika jamii zao.

Mkusanyiko wa kundi la watu wazima unaojumuisha wanawake na wanaume, wakiendelea kupatiwa mafunzo mbalimbali yatakayo wawezesha kuishi vizuri, lakini pia kutatua changamoto na matatizo mbalimbali yanayojitokeza katika jamii zao.

Mkusanyika watu wazima unaojumuisha wanaume na wanawake waliokusanyika katika shughuli ya kuendesha shughuli ya elimu ya kusoma kwa watu wazima hao, ili kuwawezesha watu wazima kupata elimu itakayowawezesha kutatua changamoto na matatizo mbalimbali yanayowasibu kwenye jamii zao.

Ili kuhakikisha wanapata maarifa mbalimbali atakaowawezesha kutatua changamoto mbalimbali zinazojitokeza katika jamii zao, mkusanyiko wa watu wazima hao wanaojumuisha wanaume na wanawake wameamua kurudi darasani ili waweze kujifunza mambo mbalimbali yatakayowafikisha kwenye malengo yao.

Mkusanyiko wa watu wazima darasani, ukijumuisha wanaume na wanawake wakiwa wamekaa kwa umakini na utulivu wa hali ya juu, wakiendelea kumsikiliza mwalimu wao ili kuhakikisha wanayadhibiti yale yote anayowapatia mwalimu wao bila kupoteza chochote.

Mkusanyiko wa watu wazima unaojumuisha wanaume na wanawake wakiendelea kujifunza utendaji kazi wa mifumo ya umeme na kuwezesha kuwaka taa pamoja na kutumia swichi, hali hii itakayowezesha watu hao kuweza kutatua changamoto mbalimbali zitakazojitokeza katika jamii zao.

Mkusanyiko wa watu wazima , unaojumuisha wanaume na wanawake , wakiendelea kumsikiliza mwalimu wao kwa umakini wa hali ya juu, ili kuhakikisha wanayathibiti yale yote anayowafundisha na kuwapatia katika maarifa mbalimbali Ili kuweza kujua namna ya kutatua changamoto mbalimbali zinazowakumba.

Mkusanyiko kundi la watu wazima wakiwa darasani wametulia kwa utulivu na umakini wa hali ya juu, ili kuhakikisha wanayadhibiti yale yote wanayopewa katika maarifa, na mafunzo wanayopewa na mwalimu wao yatakayowawezesha kutatua changamoto mbalimbali zitakazo jitokeza katika jamii zao.

Mkusanyiko wa kundi la watu wazima linalojumuisha wanaume na wanawake wakiwa wamekaa kwa utulivu na umakini wa hali ya juu, wakiendelea kusikiliza yale wanayopewa na mwalimu huyu anaetarajia kuwaongoza hawa katika shughuli zao hizo za kielimu.

Mkusanyiko wa watu wazima wakiendelea kujifunza kwa ukaribu zaidi ufanyaji kazi wa umeme katika kuwasha taa, mambo ambayo yatakayo wezesha watu hao kuweza kutatua changamoto mbalimbali zitakazojitokeza katika jamii zao.

Duka kubwa linalojihusisha na shughuli ya kuuza vitabu mbalimbali vyenye maudhui tofautitofauti. Vitabu hivyo vikiwa vimepangiliwa katika mpangilio maalumu utakaomuwezesha mteja kuweza kuchagua kitabu kwa wepesi na urahisi, kulingana na mapenzi yake.

Kitabu maalumu kilicho andaliwa kwa ajili ya kufikisha elimu hiyo kwa wanafunzi wa shule ya msingi, kitabu hicho kikwa kimeandaliwa na kuchorwa picha mbalimbali, ili kumfanya mwanafunzi wa shule ya msingi kuweza kuelewa kwa wepesi na urahisi zaidi.

Chumba kikubwa kinachopatikana katika moja ya shule za sekondari nchini, kikiwa kimeandaliwa mahusisi kwa ajili ya kuendeshea shughuli za masomo ya matumizi ya kompyuta. Njia ambayo itakayowezesha wanafunzi kuweza kujifunza maendeleo ya kiteknolojia mapema.

Chumba kikubwa cha maabara kilichoondaliwa mahususi kwa ajili ya kuendesha shughuli ya masomo kwa njia ya vitendo, masomo ya sayansi yanayopatikana katika shule za sekondari. Njia hii ya masomo ni nzuri inayotarajiwa kuwafanya wanafunzi wa shule za sekondari kuelewa masomo hayo kwa wepesi na urahisi zaidi.

Mwalimu akiwa darasani akiendelea kuwaelekeza wanafunzi wake, somo la baiolojia huku akitumia michoro ambayo imetengenezwa kwa kutumia vitu asilia, kuwafanya wanafunzi hao waweze kuelewa kwa undani na wepesi zaidi mfumo wa mmeng'enyo wa chakula wa binadamu.

Vitanda vilivyopangiliwa katika mpangilio mzuri, vinavyopatikana katika moja ya mabweni yanayopatikana katika shule za sekondari ili kuwawezesha wanafunzi wanaosoma katika shule hii ya bweni waweze kupumzika katika eneo hilo.

Kitabu cha Somo la baiolojia linalohusika katika mitaala ya elimu ya shule yasekondari, kikiwa kimeandaliwa mahususi kwa ajilii ya kuwafanya wanafunzi waweze kulielewa Somo hilo kwa wepesi na kwa ufanisi zaidi, na kisha kufanya vizuri katika masomo yao hayo.

Kitabu cha somo la kemia linalohusishwa na masomo ya shule ya sekondari. Kikiwa kimeandaliwa mahususi kwa ajili ya kuwafanya wanafunzi waweze kuelewa masomo hayo kwa wepesi na urahisi bila kupata tabu na ugumu wowote katika kuyafanyia kazi na kuyaelewa masomo hayo.

Wadada hawa warembo wenye sura za kuvutia, wakiwa katika darasa pamoja na mkufunzi wao, wakiendelea kupatiwa mafunzo mbalimbali yatakayowawezesha kutoa huduma ya urembo na kuwapamba hao watu vizuri kabisa, bila kufanya makosa ya aina yoyote.

Wanafunzi wa elimu ya chuo kikuu wanaojumuisha wanaume na wanawake, wakiwa darasani wakiendelea kuwasikiliza wakufunzi wao wanaoendelea kuwafundisha mambo mbalimbali, yanayotarajiwa kuwawezesha wanafunzi hao kuweza kutatua changamoto mbalimbali zinazowasibu katika jamii zao.

Mkusanyiko wa vijana mbalimbali wanaojishughulisha na elimu ya chuo kikuu wakiwa darasani, wakiendelea kumsikiliza mkufunzi wao kwa utulivu na umakini mkubwa, ili kuhakikisha wanayadhibiti yale yote katika maarifa anayowapatia mkufunzi wao huyo.

Wanafunzi wa chuo kikuu wakijumuisha wanaume na wanawake wakiwa darasani wakiendelea kumsikiliza mkufunzi wao kwa utulivu na umakini mkubwa, ili kuhakikisha wanaadhibiti yale yote yanayowapatia mkufunzi huyu bila kupitwa na chochote.

Wanafunzi wa elimu ya chuo kikuu wakiwa darasani wakiendelea kumsikiliza mkufunzi wao kwa utulivu, umakini na busara hali ya jua wakihakikisha wanaitumia kwa ajili ya kudhibiti yale yote wanayopewa na mkufunzi wao.

Wanafunzi hawa wa kike warembo wanaojihusisha na shughuli ya ususi na urembo katika chuo kilicho wafundisha mambo hayo, wakiendelea na zoezi la kumnyoa mwanaume huyo, ili kuhakikisha wanaweza kumfanya na pendeza na kuwa na mvuto.

Wanafunzi katika moja ya vyuo vikuu vinavyopatikana nchini wakiwa katika chumba kikubwa kilichoandaliwa mahususi kwa ajili ya kuwawezesha wanafunzi hao kuendesha mitihani yao kwa utulivu na umakini wa hali ya juu ili kuweza kutumia yale yote katika maarifa waliopewa na walimu wao.

Mkusanyikowa wanafunzi wa elimu ya chuo kikuu wakiendelea kufanya majadiliano kwa ukaribu zaidi ili kuhakikisha wanatatua yale maswali walio pewa na mwalimu wao, nakuyafanya yawe mazuri kabisa kwa kutumia njia za kisasa na za kitaalamu zaidi, Zinazohusisha matumizi ya vifaa vya kiteknolojia

Mkusanyiko wa wanafunzi wa chuo kikuu, ukijumuisha wanaume na wanawake wakiwa wamekaa wakiendelea kujadiliana mambo mbalimbali yanayo husiana na masomo yao, huku wakihusisha matumizi ya vifaa vya kisasa na vya kiteknolojia zaidi vinavyojumuisha simu janja, pamoja na kompyuta zao binafsi.

Wanafunzi wa chuo kikuu wakiendelea kujisomea kwa kutumia njia za kisasa na vifaa mbalimbali vya kiteknolojia vinavyojumuisha simu janja pamoja na kompyuta binafsi, njia hii ya kusoma ni nzuri inawawezesha wanafunzi hao kuweza kupata madini mbalimbali na vitabu mbalimbali kupitia vyanzo tofautitofauti vya elimu.

Wanafunzi wa chuo kikuu wakiendelea na kujadilina mambo mbalimbali yanayo husiana na masomo yao huku wakitumia njia za kisasa kabisa kwa kusoma kwao kwa kuhusisha matumizi ya kompyuta binafsi pamoja na simu janja, tabasamu zinazodhahiri usoni mwao zikizidi kuonyesha furaha kubwa waliokuwa nayo kwa kutumia njia hiyo kusoma.

Wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa darasani wakiendelea kumsikiliza mkufunzi wao, kwa umakini na utulivu wa hali ya juu ilikuweza kuhakikisha wanayadhibiti yale yote wanayopatiwa katika maarifa, yatakayowawezesha kutatua changamoto mbalimbali zitakazo jitokeza katika jamii zao.

Wanafunzi wa elimu ya chuo kikuu wakiwa darasani, wakiendelea kumsikiliza mkufunzi wao kwa umakini na utulivu mkubwa ili kuhakikisha wanaya dhibiti yale yote wanayopewa na mwalimu wao huyo, mambo hayo yatakayo wawezesha kupata maarifa mbalimbali yatakayo wawezesha kutatua changamoto mbalimbali zitakazo jitokeza katika jamii zao.

Wanafunzi katika chuo cha ufundi, wakiwa darasani wakiendelea kujifunza kwa njia ya vitendo, chini ya usimamizi wa mkufunzi wao, akiendelea kuwafuatilia kwa ukaribu Zaidi, ili kuhakikisha wanafunzi hawa wanafanya kile kilichokuwa sahihi, kama vile alivyowafundisha.

Wanafunzi katika chuo cha ufundi wakiendelea kujifunza kwa kutumia njia za kisasa na vifaa mbalimbali vya kiteknolojia kwa kutumia njia hii ya vitendo; wanafunzi hawa wanatarajia kupata maarifa makubwa yatakayo wawezesha kutatua changamoto mbalimbali zitakazojitokeza katika jamii zao.

Wanafunzi katika chuo cha ufundi wakiendelea kujifunza kwa kutumia vifaa vya kisasa kuendelea kuelewa somo hilo kwa njia ya vitendo, njia ambayo inatarajia kuwafanya wanafunzi hawa wapate maarifa makubwa yatakayo wawezesha kutatua changamoto mbalimbali zitakazojitokeza katika jamii zao.

Mwanafunzi katika moja ya vyuo vya ufundi nchini akiwa darasani akiendelea kujifunza kwa kutumia njia ya vitendo, njia ambayo inatarajia kuwapatia maarifa na mafunzo makubwa wanafunzi hao, mambo ambayo yatakalowawezesha kwenda kutatua changamoto mbalimbali zitakazojitokeza katika jamii zao.

Wanafunzi katika chuo cha ufundi wakiendelea kujifunza namna mbalimbali ya kuweza kufanyisha kazi vifaa hivi vya umeme, ili kuweza kutatua changamoto mbalimbali zitakazoweza kujitokeza katika jamii zao.

Wanafunzi katika chuo cha ufundi wakiwa darasani wakiendelea kujifunza kwa njia ya vitendo, huku wakiwa wamevalia makoti ya rangi ya bluu; njia hii ya kusoma ni nzuri inayotarajiwa kuwa wezesha wanafunzi hawa kuweza kujua namna mbalimbali za kutatua changamoto na matatizo yatakayo jitokeza katika jamii zao.

Wanafunzi katika moja ya vyuo vya ufundi nchini, wakiendelea na kujifunza kwa njia ya vitendo na vifaa mbalimbali, jambo ambalo litawasaidia kuweza kutatua changomoto mbalimbali zitakazojitokeza katika jamii zao.

Wanafunzi katika moja ya vyuo vya ufundi vinavyopatikana nchini, wakiendelea kujifunza utendaji kazi wa shughuli za ujenzi kwa ukaribu zaidi, na kuona namna ambavyo kazi zinafanyika katika maisha ya uhalisia, kinyume na yale ambayo walipokijifunza darasani.

Mwanafunzi katika moja ya vyuo vya ufundi nchini akiendelea kujifunza kwa njia ya vitendo namna ya utendaji kazi wa mashine hii ya kiumeme, akitumia vifaa vya kisasa kabisa kufanikisha zoezi hilo. Njia hii ni nzuri itakayomuwezesha mwanafunzi huyu kupata maarifa makubwa na kisha kuweza kutatua matatizo mbalimbali katika jamii yake.

Wanafunzi katika chuo cha ufundi wakaendelea kujifunza kutumia njia ya vitendo pamoja na mkufunzi wao, wanaendelea kuwaelekeza kwa ukaribu zaidi; ili kuhakikisha wanafunzi hawa wanapata maarifa muhimu sana yatakayo wawezesha kuweza kutatua changamoto mbalimbali zitakazojitokeza katika jamii zao

Mwanafunzi katika chuo cha ufundi akiendelea kujifunza namna ya kuifanyisha kazi mashine hiyo iliyoandaliwa mahususi kwa ajili ya kuendesha shughuli za uzalishaji, katika kiwanda kinachojihusisha na shughuli hizo, huku akiwa anatabasamu kubwa kuitumia mashine hiyo ya kisasa na teknolojia.

Wanafunzi katika moja ya vyuo vya ufundi wakiendelea kujifunza kwa njia ya vitendo, huku akihakikisha wanadhibiti hayo yote walioelekezwa na mkufunzi wao katika kufanya kazi, elimu hiyo kwa njia ya vitendo ni nzuri, kwani itawawezesha wanafunzi kuelewa kiundani zaidi.